Duka la nguo limejaa shugli. Rafu zimejaa fulana, suruali na sketi za kila rangi. Juu ya rafu mikoba na pochi za mitindo mbalimbali zimepangwa kwa uangalifu. Ukuta wa nyuma umetawaliwa na rangi ya ang'avu za michoro ya almasi. Mabango yanasisitiza huduma bora na ufuatiliaji wa usalama kupitia kamera. Mandhari hii ni kivutio cha familia zinazotafuta mitindo kwa bei nafuu na chaguo linalowakilisha uzuri na uchangamfu.

Mashati sita ya rangi mbalimbali yamening'inizwa mbele yakiwa na miundo na mapambo tofauti. Nyuma yake nguo zaidi kama koti na mashati zimetundikwa kwenye wafahamishaji kila mmoja ikiwa na nafasi yake iliyopangwa. Kushoto kuna rafu ya mviringo yenye nguo zilizokunjwa na viatu vilivyowekwa kwa mpangilio. Sakafu safi na taa angavu zinasisitiza mpangilio wa kisasa wa duka hili la mavazi.

Katika duka la nguo, mavazi kama vile fulana , suruali na gauni yamepangwa kwenye wima na rafu za mbao kwa mtindo wa kuvutia. Taa za dari zinatoa mwangaza safi juu ya eneo hilo. Njia kati ya rafu ni pana ikitoa nafasi ya wateja kutembea kwa urahisi .

Nguo mbili zimening'inizwa kwenye maonyesho ya sanamu ya plastiki. Nyuma yao rafu zenye maandishi zimejaa nguo mbalimbali kama sketi, blauzi na makoti zikining'inizwa kwa utaratibu wa kibiashara. Rangi na miundo ya nguo huleta mvuto wa soko la mtindo na muundo wa maduka unaonyesha mpangilio ulioandaliwa kwa uangalifu.

Duka la nguo limepangwa kwa ustadi wa kisasa. Sakafu ya mbao huongeza mvuto wa kifahari, huku kuta za mviringo kutoka juu zikitoa mwangaza wa kupendeza. Meza na rafu za rangi ya dhahabu na nyeusi zimepangwa kwa utaratibu. Zikionyesha mashati, suruali, viatu, na makoti ya kiume yaliyopangwa kwa umakini. Sehemu ya nyuma inaonekana imejaa viatu na mikoba, kukamilisha mandhari ya mitindo.

Maonyesho ya mavazi ndani ya duka la nguo yamepangwa kwa mpangilio wa kuvutia. Sanamu zimevalishwa nguo tofauti kama suruali, mashati na koti, huku rafu na wavamishaji wa nguo zikiwa zimejaa mashati, fulani na jezi. Sakafu ya vigae inaangaza na taa za dari zinatoa mwangaza wa kutosha. Mandhari yote yanonyesha mazingira safi na ya biashara.

Katika kaduka la mavazi, rafu zimejaa nguo za kiume zilizoning'inizwa kwa mpangilio. Mashati, suruali na makoti vyote vikiwa vimetandikwa kwa vitanzi, ishara juu ya rafu zinaonyesha kuwa ni sehemu ya nguo za kiume. Huku bei ya juu ikionyeshwa kuwa ni mia tatu hamsini.

Duka la mavazi limepangwa kwa umaridadi. Nguo za mitindo tofauti zikiwa kwenye viwiko vilivyoenea vizuri, kuanzia: gauni, koti hadi pajama . Mbele, sanamu imevalishwa koti yenye mapambo ya kuvingirika, suruali nyeusi na raba nyeupe zenye michoro maridadi. Taa za dari zinatoa mwangaza safi zikionyesha usafi wa eneo na mpangilio wa kuvutia unaosaidia wateja kuchagua kwa urahisi.

Rafu za mbao zimesheheni viatu na mavazi yaliyopangwa kwa uangalifu kila kona ikiakisi umakinifu wa biashara ya kisasa katika duka la mavazi. Mashati yenye michoro ya vichwa vya mifupa yameandikwa kwa mpangilio yakivutia macho katikati ya mpangilio wa nguo na viatu vya kisasa.

Ndani ya duka lilopangwa kwa rangi ya angavu. Bidhaa za mapambo zimetandazwa kwa mpangilio unaovutia. Miwani ya ju vikuku, reni na mikopa midogo vimewekwa kwenye rafu za kioo na vyuma. Ukuta wa nyuma umejaa mapambo ya picha za watu waliopambwa kwa mapambo hayo, ikionyesha mitindo inayolenga kuvutia wateja wa sasa.

Katika duka la nguo, rafu ndefu zimesheheni vitambaa vya aina mbalimbali. Zimepangiliwa kwa mpangilio unaovutia macho. Sakafu safi yenye vigae vyeupe huakisi mwangaza. Wateja wawili wamesimama mbele ya vitambaa, moja akishika sampuli huku mwingine akielekeza kidole kwa uamuzi.

Bidhaa za mavazi zimepangwa kwa ustadi kwenye meza na rafu ndani ya duka la mavazi. Mbele kuna rafu zilizojaa nguo zilizo kunjwa na zingine zimevalishwa kwenye mtindo wa kiume. Ukuta wa nyuma umefungwa kwa bango kubwa lenye mtu anayeva kwa mtindo wa mtaani akionyesha msimamo na mtazamo wa kisasa. Ishara kadhaana zenye maandishi yanayoeleza ofa au aina za bidhaa zinajitokeza ikiongeza muoenekano wa kibiashara.

Katika duka la nguo, nguzo nyingi za mbao zimeshika nguo mbali mbali zilizoning'inizwa kwa utaratibu, ikiwa ni pamoja na suruali, mashati na koti za rangi tofauti. Sanamu zimevalisha mavazi ya kisasa na sehemu za nyuma zina rafu zilizojaa mikoba na vifaa vingine vya mitindo.

Mabano ya chuma yameegeshwa juu ya nguzo zilizowekwa kwa turubai, zikitengeneza sehemu ya juu ya banda la wazi la bidhaa. Nguo zenye rangi kali zimesimamishwa kwa waya wa nyuzi, kila moja ikining'inia kwa wingi kwenye vipande vya plastiki vilivyounganishwa. Mandhari ya jumla inaelezea msongamano wa bidhaa wa soko la mtaani yenye mazingira ya biashara za rejareja zisizo rasmi.

Ndani ya duka la nguo lililo na chapa rafu za nguo zimejaa mashati yaliyokunjwa na suruali huku koti na mashati mengine yakining'inia juu yake. Chini kuna safu za suruali na mashati ya mistari ya rangi tofauti. Ukuta wa kulia umejengwa kwa sehemu za mraba zilizojazwa mashati ya kulalia kila moja ikiwa imepangwa kwa umakini. Mpangilio mzima unatoa mandhari ya biashara uliopangwa vizuri.

Ndani ya duka la nguo, safu za mashati ya mistari yananingin'ia upande wa kushoto. Mengine yakiwa yamekunjwa kwenye rafu za kati. Suruali zimepangwa kwenye sehemu za chini, huku upande wa kulia ukionyesha nguo zaidi, zilizoning'inizwa na kukunjwa kwa mpangilio dhabiti.

Ndani ya duka la nguo. Midoli mitatu ya kufurika mapenzi imepangwa juu ya rafu. Rafu hiyo iko juu ya nguo zilizoning'inizwa ikionyesha duka linauza vitu vya kuchezea na mavazi. Mwanga mkali na ukuta mweupe unatoa mandhari ya usafi na urafiki kwa wateja wa umri mdogo.

Duka hili la nguo limejaa mpangilio wenye ladha ya kibiashara. Kushoto kuna rafu zilizojaa vitambaa vilivyokunjwa na nguo za aina mbalimbali, kila sehemu ikiwa na mpangilio thabiti. Katikati, rafu ya mviringo inaendelea kuonyesha mavazi yaliyochaguliwa kwa umakini. Kulia, koti, mashati na suti yamenin'ginizwa juu ya safu ya viatu vilivyopangwa kwa mstari.

Ndani ya nguo la nguo lililojaa rangi za ujasiri ya mali ,rafu zimepangwa kwa sakafu za suruali zilizokunjwa mashati na fulana, meza ya kati inanguo zilizotandazwa kwa mpangilio wa kuvutia huku mabango mekundu na nyeupe yakitangaza punguzo hadi asilimia arobaini.

Duka la nguo limejaa rafu zilizopangwa kwa uangalifu kila moja ikiwa na safu za mashati, suruali na koti za mtindo mbalimbali. Juu ya rafu mikoba yenye rangi angavu imetundikwa ikiongeza urembo wa anga ya biashara. Sakafu ya vigae inang'aa ikionyesha usafi na mpangilio wa mahali. Sehemu ya nyuma kuna maandishi ikionyesha eneo maalum kwa mavazi ya watoto.

Ndani ya duka la nguo, kuna sanamu zilizovaa mavazi ya aina mbalimbali pamoja na rafu zilizojaa nguo za rangi tofauti na mipangilio ya nguo zilizokunjwa. Zipo skrini kadhaa zinazoonyesha watu waliovaa mavazi tofauti. Mpangilio wa ndani ni wa kisasa wenye mwangaza mzuri na unaovutia.

Duka la nguo limepangwa kwa utaratibu wa kitaalamu. Upande wa kushoto kuna suti za rangi mbalimbali zilzoning'nizwa kwenye wavamaji wa chuma, juu yake kuna safu wa mashati yaliopangwa kwa rangi tofauti , sehemu ya kati na rafu zilzojaa mashati yaliofungasswa kwa plastiki. Mandhari ya nyuma inaonyesha koti na mashati yakining'nizwa kwenye sehemu ya ziada ya maonyesho.

Mandhari ya duka la mavazi iliyojaa nguo mbalimbali kama vile mashati, suruali na makoti. yamepangwa kwa rafu za ngazi tofauti. Juu ya rafu hizo kuna kofia za mitindo tofauti zikiwa zimeonyeshwa kwa mapambo. Upande wa kushoto sanamu zimevalishwa gauni zenye ung'aa zikiangazia kwa mvuto wa kipekee.

Katika duka la nguo, rafu imesheheni mavazi mbalimbali yaliyonyongwa kwenye wavamaji wa rangi nyeusi. Miundo ya mavazi ni tofauti. Kuna mapambo ya maua, mistari, vikorokoro vya wanyama na maumbo ya jiometri rangi tofautiana kutoka kwa za kupendeza hadi za kupwaya na mavazi haya yanaonekana kuwa mashati au magauni. Sakafu ya vigae inaonekana chini ya rafu hiyo na madhari yote inaonyesha mazingira ya duka la nguo.

Katika duka la nguo rafu zimepangwa kwa safu zikiwa na mavazi aina mbalimbali kama mashati, gauni na suruali vyote vikiwa na rangi na miundo tofauti. Sehemu za juu ina sanamu zilizovaa mavazi ya kuvutia, moja ikiwa na sweata jeupe na mwingine na vazi la kung'aa la rangi nyeusi. Mpangilio wa bidhaa unaonyesha uteuzi mpana wa mavazi ya kisasa.

Duka la nguo limefunguliwa ndani ya jengo la kibiashara mlango wake ukiwa wazi. Juu ya mlango kuna maandishi ya jina la duka kwa rangi mbalimbali. Ndani sanamu wamevalishwa nguo za watoto na rafu zimejaa mavazi na bidhaa nyingine za watoto. Upande wa kulia wa mlango kuna bango linaloonyesha saa za kufunguliwa. Mazingira yanaonyesha mpangilio safi na kuvutia kwa wateja.

Duka la nguo lina mpangilio wa kisasa na safi likiwa na sehemu mbalimbali za kuonyesha mavazi ya kiume. Rafu na wavu za nguo zimepangwa kwa mpangilio zikiwa na mashati, suti, na nguo zilizokunjwa. Meza ya kioo katikakati inaonyesha mavazi zaidi. Mazingira haya yanaonyesha mandhari ya biashara ya nguo yenye mpangilio bora.

Duka la nguo yamepangwa kwa mpangilio wa kisasa na mvuto, dirisha kubwa la kio linaonyesha sanamu zilizo valishwa mavazi hasa suruali ikiambatana na maandishi ya kuvutia. Ndani kuna rafu na mistari ya nguo zilizopangwa kwa utaratibu. Fulana na mavazi ya mtindo wa mtaani kwa mwangaza mzuri unaoangazia ubunifu wa ndani

Duka la mavazi lina mpangilio bora wa vitambaa na nguo. Kushoto rafu zimejaa vitambaa vya rangi tofauti vikiwa vimepangwa kwa safu maridadi. Kulia kuna nguo zilizokunjwa kwa nadhifu zenye rangi kama vile samawati, njano na nyeupe pamoja na nguo zilizoning'inizwa kama mashati na makoti. Sanamu zilizovaa vazi la kitamaduni kama vile jaketi jekundu na suruali inaonekana upande wa kulia ikiangazia mchanganyiko wa mitindo ya jadi ya kisasa.

Katika duka za nguo, rafu zimepangwa kwa safu wima na mlalo zikiwa na mashati yaliyokunjwa na kufungashwa kwa mpangilio wa rangi na miundo tofauti. Chini ya rafu kuna suruali zilizoning'inizwa kwa ncha ya kiuno zikiwana mpangilio unaoonyesha utofauti wa ukubwa na rangi. Mpangilio wa bidhaa unaruhusu urahisi wa kuchagua mavazi kulingana na aina ya ladha ya mteja.

Katika duka la nguo, rafu na meza zimetandwa kwa nguo zilizopangwa kwa ustadi. Shati zikitundikwa kwa mistari kamili na suruali zimekunjwa kwa umakini. Viti vya kiatu na viongezi vingine vimewekwa kwenye sehemu ya kati kwa mtazamo wa kuvutia. Viti vya muundo wa kipekee na zulia maridadi vinaleta muguso wa starehe.

Rafu tatu zimepambwa kwa mapambo ya kisasa, begi nyeusi yenye michoro ya dhahabu na fedha, begi jeupe safi na kifuko cha samawati chenye mapambo ya kupendeza vinaonekana kwa mchanganyiko unaovutia. Kila begi limewekwa kwa uangaliafu pamoja na mapambo ya vito zilizoandaliwa kwenye stendi ndogo zinazo ongeza mvuto wa bidhaa hizo katika duka hili.

Duka la mavazi linaonyesha sanamu tatu zilizovaa mitindo tofauti ya kisasa. Mbele yao kuna mabango ya matangazo yenye bei. Mandhari ya ndani ina picha za watu waliovaa mavazi yakisisitiza urithi wa mtindo huo. Mpangilio huu unasisistiza ushawishi wa mitindo ya barabarani na uzalishaji wa mavazi wa kisasa.

Gari la kijeshi la Toyota limesimama juu ya nyasi likiwa limebeba mwonekano wa uimara wa matumizi ya kazi za nje. Rangi ya kijani-nyeusi na stika upande wa nyuma inaonyesha uwezo wa gari hilo kuvuka maeneo magumu. Mtu aliyevaa koti la kijani na kofia amesimama pembeni yake akitoa taswira ya utayari wa kazi au uchunguzi wa mazingira.

Gari la rangi ya buluu hafifu la dhamani linaonekana kwa karibu, likionyesha sehemu ya kando karibu na mbele. Kuna maandishi ya chrome yaliyoandikwa thunderbird kwa maandiko ya herufi za miitaliano ,yakionyesha kuwa ni gari la ford thunderbird .Juu ya nembo hio kuna vipambo vya chrome vilivyopangwa kwa mtindo wa diagonali . Dirisha la gari pamoja na sehemu ya kioo kya mbele vinaonekana pamoja na kioo kya mbele.

Majokofu ya ndizi yamepangwa kwa wingi ndani ya vidogo vya mbao vilivyotandazwa sakafuni, huku watu wakijihusisha kwa haraka na shughuli za usafirishaji na mauzo. Miguu na mikono ya wachuuzi huonekana ikichapa kazi, kama vile kurusha , kupanga na kuchagua, yote yakiunda miundo ya sokoni isiyoandikwa lakini yenye uhai wa kila siku.

Meza ya mbao imejaa mazao safi yenye kuvutia. Matunda na mboga zimetandazwa kwa mpangilio wa kupendeza. Ndizi zilizoiva, matango, biringanya, pilipili za rangi tofauti, tangawizi na majani ya mboga zikiwa kwenye vikapu vyenye rangi angavu. Rangi ya bidhaa hujitokeza kwa nguvu zikiunda mandhari ya uzuri wa asili na uhai wa masoko ya jamii.

Katika soko, sanamu za miti zimepangwa kwa umaridadi juu ya kitambaa cha manjano zikionyesha wanyama kama tembo, twiga na farasi, pamoja na vinyago vya mapambo vya kuta. Katikati, mikufu na bangili zinaonekana kwa rangi tofauti zikiendelea kuvutia macho.

Meza yenye mapambo ya rangi ya ngavu imesheheni vikuku vya mitindo mbalimbali. Mtu aliyevalia fulana anasimama pembeni huku mwenzake aliyekuwa na shati jeupe akishika kikuku, labda akiangalia au akikiandaa kwa mteja. Nyuma yao, vitambaa vyenye michoro ya kuvutia vimetundikwa kwa mpangilio unaovutia macho. Taswira hii inaonyesha ujasiriamali wa mitaani, ubunifu na uhai wa soko.

viazi vitamu vya Sambarau vimepangwa kwa ustadi ndani ya kikapu cha mbao kilichosokotwa vikiwa vime ampatana na viazi vingine ndoo za plastiki za rangi nyeupe, Mekundu na njano vimejazwa viazi vikionyesha uwingi wa mazao shambani. Kona ya chini kushoto kuna mfuko mweupe wenye mboga za majani zenye kijani kibichi kikikamilisha mandhari ya soko la Wakulima Lililojaa rangi na asili.

Maandhari ya soko hili la nje huonyesha pilka pilka za kila siku za maisha ya mjini. Vibanda vya wauzaji vimejaa mboga mboga safi kama nyanya, pilipili, biringanya na mboga zingine za majani. Bidhaa zimepangwa kwenye mikeka mikavu na mifuko huku watu waki ingia sokoni kuchunguza na kununua kwa makini.

Katika soko, ndani ya duka lililojaa bidhaa za mikono na vitu vya ukumbusho. Rafu zimepangwa kwa ustadi na zikiwa na bidhaa mbalimbali. Vinyororo vya funguo yenye mapambo ya shanga vimetundikwa kwa wingi, huku pochi zenye rangi angavu zikiwa zimefungwa kwenye plastiki. Vipo vinyago vya mbao sanamu ndogo, na picha zilizo unganishwa kwa mpini, pamoja na misumaa na vipambo vingine vya nyumbani.

Matunda na boga safi zimepangwa kwa mpangilio kwenye kibada kilicho jengwa kwa mbao. Ndizi zimening'inizwa karibu na mkebe mwekundu, karoti zipo ndani ya mfuko wa plastiki, mahindi yakiwa bado magada, viazi kwenye sanduku la katoni na pipipili hoho za kijani zimetandikwa pembeni. Kuna machungwa boga za majani na kabeji zilizopangwa kwa utaratibu. Mandhari ya soko hili la wazi linaonyesha shughuli za kawaida za kibiashara.

Katika mandhari ya soko, watu wanafanya kazi kwa bidii wakipanga na kusafirisha vitunguu vyekundu. Magunia yenye vitunguu vingi yamepangwa karibu na lori la kijani. Ikiwa wazi kwa ajili ya upakiaji. Mtu aliyevaa kofia, anasimama karibu na magunia huku mwingine yuko ndani ya lori akishughulikia usambazaji.

Rafu na wavamishaji wa viatu vimepangwa kwa mpangilio wa kuvutia, zikiwa na aina mbali mbali za viatu kama buti ,viatu vya michezo na viatu rasmi. Sakafu inaonyesha alama za matumizi ya kila siku, huku mtu aliyevalia shati njeupe na suruari akipita mbele ya maonyesho haya .Mandhari inaonyesha mazingira ya biashara ya viatu yenye shuguli na uwazi.

Katika sehemu ya soko, meza ya mbao imejaa matunda mbalimbali yakiweko kwa vipimo vya rundo. Ndizi zimetandikwa juu zikiwa nyingi na za rangi tofauti. Katikati ya meza kuna machungwa, maparachichi na mananasi. Pembeni kuna matunda makubwa yanayofanana na chungwa. Chini ya meza kuna masanduku ya plastiki na mbao yaliyobeba viazi vitamu na mazao mengine.

Soko lenye msongamano limejaa shughuli za kila aina. Wauzaji wamepanga mboga mboga safi kama nyanya na mboga zingine za kijani kwenye meza zilizofunikwa kwa mikeka au vitambaa vya rangi. Wateja wanazunguka wakichagua bidhaa kwa makini, wengine wakizungumza na wauzaji.

Ndani ya jengo la paa la bati. Ngazi ya juu yenye mlingoti wa rangi ya samawati, linatoa mtazamo mpana wa gala lenye harakati. Chini yake matunda mekundu yamepangwa kwa safu kubwa. Kama vile nyanya, yakisubiri kusafirishwa au kuuzwa. Nguzo na mihimili ya chuma yenye rangi ya samawati inashikilia muundo wa mbao. Huku watu wakionekana wakizunguka kati ya mizigo hio. Anga ya mahali inaonyesha shughuli na mpangilio ya soko.

Katika soko mapanda ya mbao yamepangwa kwa shanga ya rangi tele. Mikufu na bangili zimetandikwa kwa mpangilio wa kuvutia zikininginia juu ya nyuzi za plastiki. Chini ya meza mikeka imejaa vitu vidogo na vinyako vya kuchongwa kwa ustadi. Nguzo za nguo za kitamaduni zinatinga pempeni zoni zikitikizwa na upepo wa jioni.

Katika sehemu ya soko vinyago vya wanyama vimetengenezwa kwa mbao na kupakwa rangi ya kahawia, nyeusi na nyuepe kwa muundo wa kupendeza. Vipo vinyago vya tembo, twiga, pundamilia na simba, vyote vikiwa vimepangwa kwa safu kwenye meza na sakafu. Pembeni kuna mapambo ya shanga zenye rangi mbalimbali. Mandhari ya nyuma kuna vitambaa vilivyo tundikwa na bidhaa nyingine na za mikono. Mpangilio wa bidhaa ni wa kuvutia na unaonyesha ustadi wa utengenezaji wa vitu vya kitamaduni kwa lengo ya kuuza.

Sehemu ya soko imejaa matunda na mboga mbalimbali kama nyanya, ndizi, vitunguu, viazi na mboga za majani. Bidhaa zimepangwa kwenye vikapu na vyombovya plastiki baadhi zikiwa na lebo za bei. Sakafu ni ya zege na kuna nguzo zinazoshikilia paa la jengo. Mpangilio wa bidhaa unaonyesha wingi na utofauti wa chakula safi kinachopatikana sokoni.

Katika sehemu ya soko, banda hili la sanaa ya mikono limejaa bidhaa zenye urithi na ubunifu. Hereni za shanga zenye rangi nyingi, vikuku vya kuchongwa, sanamu za wanyama kama kichwa cha pundamilia na mapambo ya mbao yaliyochongwa kwa ufasaha. Kuta za banda zimetundikwa kwa safu za mapambo na meza zimejaa bidhaa zilizopangwa kwa umakini. Mteja mmoja anaonekana nyuma akichunguza bidhaa kwa makini.

Sehemu ya soko imepangwa kwa umakini ikionyesha aina mbalimbali za mazao safi kama vile nyanya, ndizi, vitunguu, viazi pamoja na mboga za majani. Sehemu ya juu ina mwavuli na taa za kuning'inia huangaza kwa mwangaza hafifu. Sanduku za plastiki na bidhaa zilizofungwa zipo pembeni zikiongeza mchanganyiko wa bidhaa sokoni.

Matunda na mboga mbalimbali yamepangwa kwa utaratibu kwenye ardhi katika eneo la soko la wazi. Wauzaji kadhaa wamekaa au wamesimama nyuma ya bidhaa zao wakiwa wamevaa mavazi ya rangi tofauti. Bidhaa zinazouzwa ni pamoja na nyama, limau, maparachichi, nanasi na mazao mengine ya kilimo.

Watu kadhaa wanasimama na kupita katika soko la wazi wakihusika na shughuli za kuuza na kununua mazao ya chakula. Mazao mbalimbali kama ndizi, nyanya, pilipili hoho, viazi vitamu na kabichi yamepangwa kwenye mikeka na vikapu ardhini. Wachuuzi wamepanga mazao yao kwa mpangilio wa kuvutia. Nyuma kuna majengo yanayoashiria kuwa soko hilo liko katika eneo la mjini. Mazingira hayo yanaonyesha shyghuli za kawaida za biashara ya mazao sokoni.

Katika sehemu ya soko, vitu vya mapambo vya mikono vimepangwa kwa uangalifu juu ya kitambaa cheupe kinachopambwa kwa rangi na muundo. Vikuku vya shanga, mikufu ya vitambaa yana chuma. Herini na hirizi ndogo zinazongaa zikiwa zimemilikwa kwa ladha na umaridadi. Mandhari ya ardhi ya udongo na watu waliosimama pembeni huleta uhai wa soko.

Katika sehemu ya soko, watu kadhaa wanashughulika kuchambua nguo zilizotandazwa ardhini. Kila mmoja akichagua kwa umakini. Baadhi wamesimama, wengine wameinama au wameketi wakitafuta mavazi wanayopendelea. Nyuma kuna bidhaa zilizopangwa kwenye vifurushi vikionekana kuwa sehemu ya mauzo pia. Mazingira yanaonyesha harakati nyingi za soko lenye shughuli za kuuza nguo kwa uwingi.

Katika soko, safu za kipekee za bidhaa zimejaa zimejaa vigae vya udongo vilivyotengenezwa kwa mikono hasa vyungu, mitungi na mapambo mengine yaliyopambwa kwa rangi angavu. Kuta na dari zimejaa sanaa za kuchora zinazowakilisha watu, wanyama na mandhari za maisha huku meza zikionyesha vitu vya kipekee kama vya shanga, vinayago na sanamu ndogo.

Mabanda ya soko yamepangwa kando ya barabara, kila moja likiwa na matunda na mboga kama ndizi machungwa, nanasi na vingine vikiwa kwenye vikapu na makreti. Vifuniko vya mabanda vimetengenezwa kwa vifaa vya muda na ardhi ni ya matope. Watu wanapita huku wakiwa na mifuko mkononi wakinunua au kusafirisha bidhaa.

Wauzaji na wanunuzi wameshughulika ndani ya soko lililoezekwa kwa turubai ya samawati. Kila upande ukiwa na bidhaa za kipekee kama vile mavazi, mikoba, vito vya mapambo na kazi za mikono zilizopangwa kuwavutia. Mtu mmoja amepiga magoti mbele ya bidhaa zilizotandazwa chini, akiziangalia kwa makini. Huku mwingine akiwa ameketi kando akionekana kama muuzaji.

Taswira hii inaonyesha sehemu ya soko. Ngazi ya juu ina vibanda vlivyopangwa kwa mistari vikiwa na vitambaa vya rangi mbalimbali vilivyopangwa kwa mapangilio. Ngazi ya chini ina maduka yenye bidhaa tofauti baadhi zikiwa mapambo na nguo. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea au wakizungumza na wauzaji.

Katika sehemu ya soko, banda la maua lililo wazi, linakaribisha wateja kwa rangi angavu. Likiwa limefunikwa na turubai ya kijani inayolinda maua dhidi ya jua kali. Maua ya aina mbalimbali kama vile waridi yamepangwa kwa makundi ya kuvutia ndani ya ndoo na vyombo vya plastiki. Wauzaji wawili waliovaa makoti ya samawati wanashughulikia muundo wa mashahada.

Katika sehemu ya soko mifuko ya mikono imetengenezwa kwa nyuzi zilizofungwa . Mifuko hio imening'inizwa na nyuma kuna bidhaa nyingine zangozi kama vile viatu vilivyopambwa kwa rangi na shanga. Mpangilio unaonyesha kazi ya mikono ya kitamaduni inayotumia malighafi ya kiasilia kwa ubunifu wa kipekee.

Safu la jokofu la duka la rejareja zimejaa bidhaa za nyama zilizofungashwa kwa masoseji, vipande vya nyama baridi na bidhaa nyingine za nyama iliyosindikwa . Kila rafu imepangwa kwa utaratibu bidhaa zikiwa na vifungashio vya plastiki au masanduku ya karatasi na lebo zinazoonyesha bei na majina.

Katika sehemu ya duka la rejareja vifaa vya kuhifadhia vimejaa karanga, tende, zabibu kavu, aprikoti na tini. Chini kuna boksi ndogo imeandikwa bei ya bidhaa ya kurahisisha ununuzi. Kwa nyuma kuna safu ya matunda na mboga mbichi zikiashiria upatanaji wa vyakula mbalimbali kwenye eneo hili la duka.

Katika duka la reja reja mizigo ya matunda na mboga zimepangwa kwa ustadi. Nyanya, ndizi, viazi na vitungu vimewekwa kwenye vikapu vya nyasi na masanduku ya mbao. Gurudumu la mbao lililo egeshwa nyuma linatoa mwonekano wa kipeke na wa kihistoria juu ya mandhari ya duka hili. Sakafu ni safi na mazingira yamepangiliwa kwa utaratibu inaonyesha umakini na uwasilishaji wa bidhaa.

Ndani ya duka la rejareja, safu ya meza za mbao imepangwa kwa umakini na bidhaa mbalimbali za chakula, matunda na mboga zikiwa sehemu ya mbele, zikitandazwa kwenye vikapu vya rangi na masanduku ya mbao. Ndizi, matunda ya chungwa, pilipili na limau hujitokeza kwa rangi angavu. Watu wachache wanaonekana wakitembea katika safu hizo, kila mmoja akihusika katika shughuli yake ya ununuzi.

Rafu za bidhaa zimejaa kwa mpangilio kwenye sehemu kubwa ya duka la reja reja. Vibango vya matangazo vinaning'inia juu, kila kimoja kikiwa na bei zilizoandika kwa rangi nyekundu na nyeusi. Watu wachache wamevaa mavazi tofauti wakitembea au kusimama karibu na sanduku za bidhaa. Mikokoteni na vikapu vya kununulia vimeegeshwa kando kando na mwanga wa ndani umeenea sawia. Mandhari unaonyesha duka kubwa lenye msongamano ndogo na bidhaa nyingi.

Katika duka la rejareja, sakafu ya vigae imejaa bidhaa mbalimbali za chakula zilizopangwa kwa mistari. Ndizi, nyanya, karoti, na matunda mengine ya rangi angavu . Masanduku yenye maandishi ya nembo yamepangwa kwenye meza za chuma pembeni mwa njia ya kupita. Wateja wachache wanaonekana wakichagua bidhaa au wakisukuma mikokoteni.

Baiskeli za watoto zimepangwa kwa mstari zikiwa na rangi za kuvutia. Kushoto stoo ya viti na stuli za plastiki inajitokeza zikiwa na rangi mbalimbali. Mtu aliyevaa mavazi mekundu na meusi amesimama karibu na rafu zilizojaa kama vifaa vya watoto na vifaa vya nyumbani. Sakafu ya vigae inaangaza ikionyesha usafi wa mahali na mpangilio ulioratibiwa kwa ajili ya biashara ya rejareja.

Safu ya duka la rejareja imejaa vyakula na imepangwa kwa ustadi. Rafu za kushoto zina chupa za vinywaji huku katikati zikiwa na mitungi na makopo ya vyakula. Upande wa kulia una boksi na vifurushi vya vyakula vilivyotayarishwa tayari au vifaa vya kupikia haraka. Mpangilio huu unaangazia urahisi wa ununuzi na usafiri wa mazingira ya duka.

Sehemu ya ndani ya duka la rejareja ina mpangilio wa kisasa na safu, ikiwa na sehemu tatu kuu zilizoandikwa kwa maandishi. Chini ya maandishi hayo kuna jokovu refu la kuonyesha nyama mbalimbali zilizohifadhiwa. Mbele ya sehemu ya nyama kuna safu ya vinywaji vilivopangwa kwa urefu, mandhari na mwangaza wa kutosha na mpangilio unaoeleweka kwa urahisi.

Katika duka la rejareja rafu zimejaa aina mbalimbali za viatu. Juu ya mpangilio kuna bango la punguzo likivutia wateja kutazama na kununua. Kulia kuna masanduku yaliyopangwa huenda yakihifadhi viatu zaidi au store ya bidhaa. Watu kadhaa akiwemo mtoto na mtu mzima wapo nyuma wakichagua au kuangalia bidhaa. Jambo linaloonyesha ushiriki wa familia nzima. Mazingira haya ya duka yanaakisi biashara ya kisasa yenye mvuto na mbinu bora za kuuza kwa kutumia punguzo.

Katika duka la reja reja safu za rafu zimejaa bidha za peremende na vitafuno kila moja ikiwa na vifurushi vya rangi tofauti. Juu ya rafu kuna bango lenye maandishi na picha za peremende mbali mbali. Sakafu ni safi na imetengenezwa kwa vigae huku taa zenye mwangaza mkali zikiangaza eneo lote, mpangilio wa bidhaa umefanywa kwa utaratibu kila safu ikiwa na aina tofauti za vitafuno.

Mashine sita za kufua nguo zimepangwa kwa mstari ndani ya duka la rejareja. Kila mashine ina chapa na modeli tofauti baadhi zikiwa na maandiko. Juu ya mashine moja kuna cha ya dawa ya kufulia taa za dari zinatoa mwangaza wakutosha na bidhaa nyingine zinaonekana nyuma ya mashine hizo. Mazingira yanaonyesha mpangilio wa kibiashara wa vifaa vya kufua nguo.

Katika duka la rejareja, kuna onyesho maalum ya bidhaa. Juu ya standi kuna bango lenye bei iliyopunguzwa likionyesha kuwa bidhaa ziko kwenye ofa. Nyuma ya standi kuna rafu zaidi zenye bidhaa mbalimbali zikiwemo bidhaa za nyumbani na taratasi nyingine za chooni. Mpangilio huu unaangazia mbinu za masoko katika maduka ya kisasa kuonyesha bidhaa kwa rangi angavu, bei zilizopunguziwa na standi zenye mvuto kwa wateja.

Katika sehemu ya duka kuu. Rafu zimepangwa na chupa za vinywaji vyenye rangi mbalimbali kutoka rangi ya chungwa, kijana na zambarau. Zimepangwa kwa mpangilio mzuri unaovutia macho. Mangaza wa dari unatoa muonekano wa usafi na mpangilio wa kisasa. Huku sakafu ya bidhaa ikiongeza hali ya utulivu eneo ya manunuzi.

Safu ya duka la rejareja iejaa bidhaa mbalimbali kwenye rafu hasa vitafuno, vyakula vya haraka na bidhaa vilivyofungashwa tayari. Mbele kuna mikokoteni miwili ya matangazo ikiwa na bidhaa za bei punguzo kwa ajili ya kuwavutia wateja. Sakafu ina vigae vyenye mapambo ya duara. Kwa nyuma mtu aliyevalia shati jeupe na barakoa amesimama karibu na sehemu ya bidhaa baridi huenda ni maziwa . nyama au jibini.

Katika sehemu ya duka la rejareja, rafu imejaa bidhaa mbalimbali za mboga, mboga zilizofunganishwa. Kuna mchanganyiko wa saladi, karoti, nyanya, uyoga, maharage mabichi na mboga za majani. Bidhaa zimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye safu. Upande wa kulia kuna chupa za sharubati au mchuzi zilizopangwa kwenye rafu ya pembeni.

Rafu za duka la rejareaj zimejaa mikate ya aina mbalimbali, mabango yaliyowekwa juu yanaelekeza wateja kwenye sehemu tofauti ikionyesha mpangilio uliofwata mantiki ya mahitaji ya wateja. Sakafu ya mbao iliyong'arishwa na mwangaza mkali wa dari huongeza mvuto wa mazingira haya ya kisasa.

Sehemu ya duka la rejareja ina rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali. Katikati kuna mpangilio wa vifurushi vya karatasi laini za chooni kila kifurushi kikiwa na vipande. Bango la matangazo linaelezea ofa. Nyuma kuna bidhaa nyingine kama vitafuno, maji ya chupa na vifaa vya usafi. Mpangilio wa bidhaa ni nadhifu na alama za matangazo ziko wazi.

Rafu za duka la rejareja zimepangwa kwa mpangilio safi na wa kuvutia zikiwa zimejaa mafuta ya kupikia, michuuzi na bidhaa nyingine za majumbani kutoka kwa chapa mbalimbali. Uekaji wake unaonyesha umakini katika usambazaji wa bidhaa kwa wateja. Taa za ndani zinatoa mwangaza safi unaoangazia rangi za vifunganisho.

Katika sehemu ya duka la reja reja rafu zimejaa bidhaa zilizofugwa zikiwemo sabuni ,vifaa vya usafi na bidhaa nyengine za matumizi ya nyumbani .Bidhaa zimepagwa kwa safu kuligana na chapa na aina na kuna vibaduko vya bei vinavyoonyesha garama. Alama ya matagazo inaonyesha puguzo la bei kwa baadhi ya bidhaa. Mpangilio wa bidhaa unaonyesha urahisi wa kuchagua kuligana na mahitaji ya mteja.

Sehemu ya ndani ya duka la rejareja imepangwa kwa safu za rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali. Mbele kuna rafu za mikate na bidhaa z akuoka. Kila kifurushi kikiwa na lebo tofauti. Nyuma kuna safu zaidi za bidhaa zilizofungashwa kama vitafuno na vyakula vya haraka. Mpangilio wa duka ni wa kisasa na unaoeleweka kwa urahisi.

Safu ya duka la rejareja imejaa vinywaji vya aina mbalimbali kutoka maji ya chupa, soda za chapa tofauti pamoja na sharubati za matunda zilizofungashwa kwenye makasha ya karatasi kwenye rafu za juu. Muundo huu unasaidia wateja kuchagua kwa urahisi huku chapa zikionekana kwa uwazi na kupangwa kwa kuvutia.

Safu ya duka la rejareja limejaa bidhaa tofauti pande zote mbili. Kushoto kuna karatasi za chooni zilizopangwa kwa safu, kulia kuna vitafuno na bidhaa zilizofungashwa kwa rangi tofauti zinazoonyesha utofauti wa bidhaa zinazopatikana. Katikati ya njia watu watatu wanachagua bidhaa mmoja akiwa na kikapu cha ununuzi mkononi.